Kundi la watu wa rika tofauti limeketi katika chumba maalumu, likifwatilia kwa makini mwalimu anayefundisha somo la umeme kwa vitendo, huku wanafunzi wakiwa na vifaa vyote vya majaribio na kufanya mazoezi kwa usahihi ili kuelewa mbinu na taratibu za kufunga na kuunganisha nyaya za umeme.

Kundi la watu wa rika tofauti wamesimama kwa makini ndani ya chumba maalumu wakiwa wanasikiliza na kushiriki mafunzo mbalimbali yanayotolewa na mwalimu, huku kila mmoja akijaribu kuelewa maelezo muhimu ili kuongeza ujuzi wao wa maisha na taaluma jambo linalochangia kuboresha maarifa na uwezo wao wa kila siku.

Kundi la watu wa rika mbalimbali limeketi kwa utulivu ndani ya chumba, wakisikiliza kwa makini maelezo na mafunzo yanayotolewa na mwalimu aliyesimama mbele yao, hatua inayowezesha kila mmoja kupata uelewa mzuri wa kujifunza na kupata maarifa mapya katika elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wameketi kwa makini kwenye viti vilivyopangwa katika chumba kilichojaa meza zenye madaftari na kalamu, huku wakisikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha somo fulani la elimu ya watu wazima, hali iliyojenga mazingira mazuri ya kujifunza na kubadilishana mawazo na maarifa kwa watu wa rika tofauti katika jamii.

Watu mbalimbali wakiwa wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanajifunza kwa umakini, mmoja wao akisoma kwa sauti mbele ya mwalimu na wenzake, huku mwalimu akiwa tayari kutoa maelezo zaidi ili kuwasaidia kufikia malengo ya elimu ya watu wazima katika mazingira ya kujifunza yenye amani na nidhamu.

Vifaa mbalimbali vya michezo vya watoto, vimewekwa nje ya jengo la eneo la malezi kwa mpangilio mzuri na salama, vikijumuisha zulio la kuchezea, swala ndogo za kuogelea na vifaa vya kuzunguka, vinavyowawezesha watoto kucheza kwa furaha na kujifunza.

Watoto wadogo wanabembea na kucheza kwa furaha katika eneo lililopangwa vema yenye vifaa mbalimbali vya michezo, vinavyowezesha kujifurahisha kukimbia na kushirikiana kwa usalama likiwasilisha mazingira bora ya shule ambapo kila mtoto ana nafasi ya kujifunza kupitia michezo na shughuli za kimwili.

Majengo makubwa ya kisasa yenye ghorofa yamezungukwa na bustani za maua zenye rangi tofauti, huku magari yameegeshwa kwa mpangilio nje, na wanafunzi wakiwa nje wanatembea wakijitayarisha kuingia darasani, ikionesha ni mandhari tuklivu ya kisasa ya shule ya sekondari.

Jengo Madarasa lililojengwa kwa mpangilio mzuri likionekana katika mazingira tulivu yenye miti ya kijani na bustani ndogo, hali inayoashiria utulivu na hamasisha wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza kwa amani na kwa ari kubwa.

Kitabu cha kemia kikiwa kimewekwa kwenye sehemu maalumu ndani ya chumba cha masomo ,kikiwezeshwa mwanafunzi kuchukua na kujifunza kwa uhuru bila mwalimu huku picha na maandishi yake yakiwasilisha dhana na maelezo kwa namna inayoeleweka.

Kitabu cha somo cha baiolojia kikiwa na picha na maandishi mbalimbali, kina maelezo ya taaluma yaliyoandikwa kwa lugha rahisi ya kueleweka kikiwa ni miongoni mwa vitabu vinavyotumika kufundishia na kujifunza katika elimu ya sekondari, ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa masuala ya sayansi ya viumbe na wanyama.

Mwanafunzi amesimama kimya ndani ya maabara akifanya jaribio kwa umakini mkubwa akiwa amevaa mavazi ya usalama na kutumia vyombo vya maabara vya kisayansi, huku akizingatia hatua zote za majaribio na kurekodi matokeo yake kwa uangalifu jambo linalomsaidia kuelewa zana za sayansi kwa vitendo na kukuza ujuzi wa kisayansi.

Maktaba yenye rafu zilizojaa vitabu mbalimbali za kiada na ziada, inaonekana ikiwa imejaa vitabu vingi huku mwalimu akiwa anatafuta kitabu maalumu kwa ajili ya kufundishia au kuandaa somo katika elimu ya sekondari.

Wanafunzi wengi wameketi kwa umakini ndani ya darasa la chuo kikuu wakifatilia kwa makini maelezo ya mwalimu ambaye anawafundisha masomo mbalimbali kwa kutumia mbinu ya kisasa ya elimu, huku mazingira ya darasa yakiwa na vifaa vya kujisaidia kujifunza ili kuimarisha uelewa na maarifa yao kwa vitendo na nadharia.

Kundi la wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba maalumu wakimsikiliza mkufunzi aliye mbele yao akifundisha kwa makini na kutoa maelezo juu ya kitu fulani ili kuwapa ujuzi na maarifa yatakao wasaidia katika kazi mbalimbali.

Wanafunzi wameketi kwa makini ndani ya chumba cha somo wakiangalia kompyuta na kufatilia mafunzo kwa umakini, huku wakiona kitu kilichoelezwa hatua kwa hatua na vifaa vya kisasa vya teknolojia vikiwa vimepangwa kuzunguka chumba hicho kwa ajili ya kujifunza.

Wanafunzi wa chuo wameketi ndani ya chumba cha madarasa wakiangalia kwa makini mwalimu anayewafundisha mbele wakisikiliza masomo kwa umakini mkubwa, huku baadhi wakiwa wanachukua maelezo wakijitayarisha kupata uelewa wa kina na mafanikio katika elimu ya chuo kikuu.

Katika chumba kikubwa cha mtihani kimejaa wanafunzi wakiwa wameketi kwa mpangilio maalumu, kila mmoja akitazama karatasi yake kwa umakini huku mwalimu akizunguka kwa ajili ya kusimamia na kuhakikisha hali ya utulivu na uwezo wa mitihani inadumishwa.

Sehemu ya maktaba imejaa rafu zenye vitabu vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio makini, huku baadhi ya watu wamekaa wakisoma na wakifanyia kazi vitabu hivyo ikionyesha mazingira ya elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha mafunzo wakiaangalia kwa makini mwanafunzi akiwa anatumia vifaa maalumu vya kitaalamu kufanya majaribio ya vitendo. Kila mmoja akiwa akijaribu kuelewa kwa hatua ili kupata ujuzi wa moja kwa moja unaoweza kutumika kazini baadae.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa katika chumba maalumu cha mafunzo, akiendelea kupata mafunzo kwa vitendo huku ameshika mashine ambayo inamsaidia kupata ujuzi utakaomsaidia katika kazi.

Mwanafunzi ameshika kwa makini kifaa maalumu cha mafunzo ya vitendo, akionekana kujifunza kwa njia moja kwa moja katika mazingira ya kiufundi, yanayoandaliwa kwa ajili ya kuwapa ujuzi wa kazi za mikono na teknolojia. Jambo linalochangia kukuza umahiri wake katika taaluma maalumu ya kiufundi.

Wanafunzi wamesimama ndani ya chumba maalumu wakiwa wanafanya mafunzo kwa vitendo, wakitumia vifaa na mashine zinazofanana na vinavyotumika kazini, huku wakifuatilia kwa makini kuhakikisha kila mmoja anafanya mazoezi kwa usahihi na kuelewa taratibu za kitaalamu za ufundi.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa tayari katika chumba maalumu cha mafunzo, wakiwa na mashine ya kisasa wanayoitumia kujifunza kwa vitendo, ili kupata maarifa na ujuzi utakao wasaidia katika kufanya kazi zao.